Meza zenye kompyuta mbili za mezani na vifaa vyake. Kila kompyuta ina kioo kikubwa cheusi chenye nembo ya Dell na keybodi nyeusi. Upande wa kulia wa kila kioo kuna panya.

Ubao wa matangazo wa rangi ya zambarau iliyokolea. Unaopambwa kwa ukingo wenye ruwaza za kijiometry za samawati, kijani na nyeupe. Juu kushoto kuna emoji kubwa ya tabasamu ya manjano.

Eneo la nje lenye yashi nyingi zilizo pogolewa vizuri, linaloashiria bustani au uwanja. Kuna majengo mawili yanayo onekana pembeni mwa picha. Moja upande wa kushoto na jingine upande wa kulia. Yote yakiwa na paa za rangi nyekundu au kahawia.

Mwanamke mwanariadha mwenye nywele fupi zilizonyooka akishiriki katika mashindano ya mbio za viti vya magurudumu. Amevalia fulana nyepesi yenye nembo ya Kenya Kifuani, kuashiria kuwa anaiwakilisha nchi.

Uwanja wa michezo wenye vifaa kadhaa. Kushoto kuna bebea yenye nguzo nyekundu na nyeupe. Katikati kuna seti ya miteremko na sehemu za kupandia zenye rangi ya kijani kibichi, samawati na nyekundu.

Rundo la vitabu vya shule, baadhi zikiwa na kurasa za rangi ya waridi. Kitabu kimoja kilicho wazi kinaonyesha jina Ayubu Mashakani na Papa na Kipyego chini yake, pamoja na jina la mwandishi John Hambwe.

Mlingoti mrefu, mweupe na mwembamba uliosimama wima kuelekea angani. Juu ya mlingoti huo kuna anga la samawati lenye mawingu meupe yaliyotawanyika. Chini ya mlingoti kuna miti yenye majani mabichi, ikionyesha mazingira ya nje labda bustani au uwanja.

Wanariadha wanne wa kiume wa Kenya, wanaonekana wakiwa katika mashindano ya riadha. Wote wanne wamevalia sare za michezo zenye rangi za Kenya na nembo za olimpiki au paralimpiki.

Mwanaume mzee mwenye nywele chache amevaa suti ya samawati na tai ya zambarau akiongea kwenye kipaza sauti. Anaonekana kuwa katika hafla rasmi. Nyuma yake kuna bango kubwa la manjano lenye nembo.

Chombo au begi lililojaa karatasi za rangi mbalimbali zikiwa zimekunjwa au kubingirishwa. Kuna rangi kama vile; samawati, njano ,zambarau na nyeupe, zikionyesha kuwa ni karatasi za sanaa au matumizi ya shuleni.

Mlango mwekundu uliopakwa rangi vizuri unaonekana kuwa mlango wa darasa au ofisi katika jengo. Mlango huo una kitasa cha rangi ya dhahabu na una madirisha madogo juu yake. Juu ya mlango kuna bango ndogo lenye maandishi. Mlango umewekwa kwenye ukuta uliojengwa kwa mawe ya asili yaliyopangwa vizuri.

Jengo la ghorofa nyingi lenye kuta za mawe na madirisha mengi yenye fremu nyeupe. Chini ya jengo kuna kichaka kikubwa cha kijani kibichi. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri, na anga la samawati likionekana kwa juu. Jengo hili linawezakuwa shule, hosteli au ofisi.

Mwanamke labda mwanariadha akiwa ameketi kwenye benchi na mazoezi ya kunyanyua vyuma. Amevalia fulana nyekundu, suruali nyeusi na viatu vyeusi na nyekundu vyenye rangi za bendera ya Kenya.

Mwanamke Asiya Sururu akiwa amekaa kwenye mashua ndogo kwenye mto. Amevaa nguo ya michezo nyeusi na miwani ya jua. Anatabasamu na kutoa ishara ya peace kwa mkono wake wa kulia.

Kundi la wanaume wenye ulemavu wa miguu wakicheza mpira wa miguu kwenye uwanja wenye udongo mwekundu. Kila mchezaji anatumia mikongojo miwili kuweza kusonga na kupiga mpira. Mwanaume aliye mbele amevaa jezi nyekundu na kaptura nyeupe akipiga mpira kwa mguu wake mmoja.

Mlango wa mbao wenye mchongo wa paneli mbali mbali. Mlango una rangi ya kahawia nyepesi na sehemu zake zilizochongwa zina vivuli tofauti. Juu ya mlango kuna kibao cheupe chenye maandishi meusi.

Darasa la kompyuta au chumba cha kompyuta, kuna meza ndefu zenye kompyuta kadhaa zikiwa na skrini vibodi na panya. Kompyuta hizo zinaonekana kutumika kwa ajili ya kujifunza au kufanya kazi. Ukuta nyuma unaonekana kuwa na bodi au ubao wa matangazo. Mazingira yanayoshiria kuwa ni eneo la elimu au mafunzo ya teknolojia.

Rundo, la vitabu vya shule vilivyo pangwa vizuri juu ya meza nyeupe. Vitabu hivyo vina jadala la rangi ya samawati nyepesi, kuna vitabu vingi vinavyo fanana vikiwa vime rundikwa na juu yake kuna faili ya njano.

Chumba chenye kompyuta kadhaa zilizopangwa kwenye meza ndefu. Kila kituo cha kompyuta kina skrini, kibodi, kipanya na vipokea sauti. Viti vyeupe vya plastiki vimepangwa mbele ya kila kompyuta.

Kundi la wanaume, baadhi wakiwa kwenye viti vya magurudumu, wakiwa katika mazingira yanayoashiria ukumbi wa ndondi. Katikati kabisa kuna mwanamume aliyevaa kofia, miwani na fulana nyeupe yenye michoro, akiashiria ishara ya thumbs up .

Eneo la komputa au kituo cha intaneti. Kuna skrini ya kompyuta ya Dell iliyowekwa kwenye meza na nyuma yake kuna kompyuta na vifaa vingine vya kielektroniki. Kwenye skrini ya kompyuta, kuna karatasi yenye maandishi Internet facility is strictly for education purposes only .

Kabati lenye nafasi nyingi za kuhifadhia vitu, zilizotengenezwa kwa mbao. Kila nafasi inaonekana kuwa na faili au mkoba wa hati, baadhi zikiwa na rangi ya samawati nyeusi njano na machungwa.

Chumba chenye rafu mbili ya kuhifadhia vitu. Rafu moja ni ndefu na ina rafu tano zikiwa na vitu mbalimbali kama vile vitabu au folder . Rafu nyingine ni ndogo na ina rafu mbili tupu na chupa ndogo ya metali imewekwa chini.

Madawati mawili ya zamani ya shule yametengenezwa kwa mbao na chuma ikiwa na kiti vilivyoshikanishwa. Madawati hayo yanaonyesha dalili ya kuchakaa na kutu. Nyuma kuna pazia la miraba likionyesha ni pazia la darasa.

Wanariadha wakiwa kwenye uwanja wa riadha, labda wakati wa mazoezi au mashindano. Kuna wanariadha wanne wanaoonekana wakiendelea na mazoezi ya kukimbia au kutembea haraka, mwanariadha mmoja wa kike amevaa topi ya rangi nyekundu yenye maandishi Kenya, akionyesha kuwa anaiwakilisha nchi.

Mwanamichezo wa kike mwenye umri mdogo anayevaa kofia nyeusi na vazi la michezo lenye rangi ya machungwa na kijani kibichi lililoandikwa Kenya. Yeye amesimama mbele ya bango kubwa la samawati.

Mitungi miwili ya gesi na kizima moto kimoja, vyote vikiwa vimehifadhiwa nyuma ya grili ya chuma yenye rangi ya kijani. Mtungi mmoja wa gesi ni wa rangi ya chungwa angavu na mwingine ni mweupe au rangi ya fedha.

Wachezaji wa soka wenye ulemavu wakicheza mpira wa miguu kwa kutumia magongo. Mchezaji aliye katikati, amevalia jezi ya rangi ya kahawia, anaruka juu akipiga mpira kwa mguu mmoja huku akiwa ameshikilia magongo yake.

Bango jeupe lenye maandishi ya kijani kibichi yanayosomeka fire assembly point , likiwa na mshale mwekundu unaoelekeza upande wa kulia. Bango hilo limewekwa kwenye nguzo mbili zilizochomekwa kwenye udongo au simiti.

Darasa tupu lenye viti na meza za mbao zilizopangwa kwa safu. Kuna mapazia yenye rangi ya waridi kwenye madirisha. Ukutani kuna bango lililobandikwa, ingawa maelezo yake hayaonekani wazi.

Mwanamke aliyevaa shati jekundu na miwani akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu na anaonekana kujiandaa kurusha mkuki kwenye uwanja wa riadha. Mwanaume mwingine labda mkufunzi au msaidizi ameketi karibu naye akimsaidia.

Safu ya madawati ya shule yaliyotengenezwa kwa mbao na chuma, yakiwa na viti vilivyounganishwa. Baadhi ya madawati yana nyuso nyeupe, huku mengine yakiwa na rangi ya mbao. Kwenye dawati moja mbele, kuna kitabu au daftari.

Jengo dogo labda shule ya chekechea au kituo cha watoto, likiwa na mchoro mkubwa wa safina ya Nuhu kwenye ukuta wake. Mchoro unaonyesha safina, wanyama mbalimbali na maji. Kuna njia ya lami inayoongoza kwenye mlango wa jengo na bustani ndogo iliyotunzwa vizuri mbele yake.

Kundi la wanariadha au wawakilishi katika sherehe labda ufunguzi wa michezo au parade ,wengi wao wamevaa nguo nyekundu baadhi wakiwa na kofia nyeusi, Kuna wanariadha walio kwenye viti vya gurudumu na wengine wakitembea.

Jengo refu lenye paa la vigae vyekundu na kuta za matofali. Mbele ya jengo, kuna nyasi iliyopangwa vizuri na vichaka vidogo vilivyopangaliwa kama njia. Nyuma ya jengo kuna miti mirefu na jengo lingine lenye paa la vigae linaonekana kwa mbali.